Ni katika chumba cha upasuaji, ambapo tunaonyeshwa madaktari waliovalia sare za buluu, kofia za kijani kibichi na wakiwa makini sana kwa kazi ya upasuaji wanayofanya. Wengi wanaonekana kukuwa kimakini sana.

Katika chumba hiki cha hospitali ,ambapo tunaona wagonjwa wakiwa kwenye machela za hospitali, na daktari akiwa amevalia magwanda ya rangi nyeupe, kofia nyeupe, miwani na glovu ili kujikinga kutokana na maradhi yanayo weza kusambaa.

Hapa katika chumba hiki cha hospitalini tunamwona nesi mmoja ambaye anashughulika kupima dawa aidha, chakula cha mtoto na huku sindano zikionekana juu ya meza na kitabu cha kliniki.

Hapa tunaonyeshwa mandhari ya hospitalini ambapo kuna watu wanne. Watatu kati yao ni madaktari wanawake waliovalia sare za kijani kibichi na kofia za bluu kichwani. Kwenye machela kuna mwanamke mgonjwa ambaye anaengezwa katika zahanati hiyo.

Tunaonyeshwa timu ya madaktari na wauguzi ambao wamevalia barakoa na magwanda ya hospitali ishara kuwa wanazingatia usafi na usalama wao. Inaonekana hali ya umaarufu nautaalamu mkubwa sana.

Kinga dhidi ya ugonjwa wa malaria ni jukumu la kila binadamu. Hapa tunaonyeshwa mama mmoja na mwanao ambao wamejifunika neti au chandarua ili kujikinga dhidi ya ugonjwa huu ambao umeathiri watu wengi sana.

Hapa ni katika chumba cha upasuaji, ambapo tunaonyeshwa madaktari wakiwa wamevalia sare zao za blue na kofia za rangi ya kijani kibichi kwenye vichwa vyao, huku mgonjwa akiwa amefunikwa shuka ya rangi ya kijani na amelazwa kwenye kitanda.

Ni katika chumba hiki ambapo tunaonyeshwa watu watatu wakiwemo madaktari wawili waliovalia magwanda meupe, glavu nyeupe na buti na kufunika hata nyuso zao kuonyesha usalama na usafi katika chumba hicho. Wanaonekana wakimshughulikia mwanaume aliyeekewa oxigeni.

Afya bora ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Hapa tunaonyeshwa watu walioketi na wengine kusimama huku daktari akimdunga mmoja wao shindano ili kuwazuia kupatikana na magonjwa mbalimbali.

Hapa tunaonyeshwa gari aina ya lori ambalo ni la simu la kliniki la Likipia County ambayo ni kama limetumika kuwasaidia wazee au kuwasafirisha kutoka eneo moja hadi jingine.

Ni katika boma moja ambapo tunaonyeshwa mwanamke mja mzito na daktari ambapo wote wamevalia barakoa ishara kwamb wanazingatia usalama wao. Anaonekana mwenye kumweleza daktari jinsi mwana aliyembeba anaendelea katika tumbo lake.

Gari aina ya simu kliniki ikisaidia kupeana huduma kwa watu wasiojiweza kufika hospitalini. Hapa ni lori jeupe lililochororwa msalaba wa buluu huku likichorwa pia daktari ambaye anamshughulia kijana mmoja.

Hili ni lori moja kwenye rangi nyeupe, likiwa limefunguliwa mlango, inaonekana mwanamke alievalia nguo ya rangi nyekundu na akishuka kutoka kwenye gari hili. Hili linaonekana kuwa gari ya simu ya kliniki ambao huwapa watu huduma.

Katika zahanati moja kuu ambapo tunaona vani iliyopakwa rangi nyeupe na ya kijani kibichi kando, chini na nyuma na juu yake iliyo na maandishi makiwa kumaanisha kwamba pole.

Gari aina ya lori limeegeshwa kando ya barabara. Ni ya rangi nyeupe na huku limechorwa msalaba wa rangi ya bluu kuonyesha kuwa ni la aina ya kliniki ya simu ambapo watu wanaonekana kutunga laini ili kupata huduma.

Usafi wa meno au kinywa ni jambo muhimu katika maisha ya kila binadamu. Tunaweza fanya hivyo kwa kutumia mswaki na dawa ya meno, jinsi ilivyo hapa mbele ya kamera. Tunaonyeshwa mkono ambao unafinya dawa kwenye mswaki huo ili kusugua meno.

Hapa tunaonyeshwa jino ambalo huwa mwishoni mwa kinywa lililo na rangi nyeupe kama theluji ishara kwamba jino lililo safi na lenye afya nzuri linapaswa kuwa katika hali hii.

Ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha kwamba afya yake ni bora haswa ya meno. Hapa, tunaonyeshwa mwanamke ambaye anatabasamu huku daktari aliyevalia glavu za buluu ameshkilia vyuma vya kusafisha na kutazama meno.

Hapa ni katika chumba kimoja cha hospitali ambapo tunaonyeshwa vitanda vya kuwahudumia wagonjwa na mashine nyingine yaliyopangwa kwenye rafu, kando yake dirisha likiwa limefunguliwa ili mwangaza uingie.

Katika chumba hiki ambapo tunaonyeshwa daktari wa meno wa ili wanao mshughulikia mwanamme ambaye amefungua kinywa chake ili daktari aweze kuona au kutatua tatizo alilo nalo.

Usafi ni jambo la muhimu, katika miili yetu, na maisha yetu ya kila siku, hapa, ni meno, na ambayo yamewekwa yakiwa safi, kwa sababu, yameng'aa na kuwa na rangi, nyeupe kama theluji, na inayopendeza sana.

Ni mbele ya kamera hii ambapo tunaona uso wa mwanadada aliyefungua mdomo na meno yake yakionekana kuwa meupe lama theluthi na yanapenxeza kwa sababu rangi hio ndio rangi halisi ya meno mazuri.

Katika mandhari ya hospitali ambapo tunaonyeshwa chumba kimoja kilicho na madaktari wawili wa meno, ambao wanamshughulikia mwanamke mmoja; aidha wanamsafisha meno ama wanang'oa jino lake moja.

Ni katika mji huu wa mabanda ambapo tunaonyeshwa watu wawili mke akimfungulia kijana stesheni ya kunawa mikono ili watimize usafi na usalama wao.

Ni katikati mwa jiji fulani ambalo hatulijui ni jiji lipi kumetokea mkasa wa moto. Watu wanaonekana wakikimbia kwa usalama wao, hawajui waelekee wapi ila wameamua kujazana hapo kuona jinsi mambo yatakavyoendelea.

Kuna uwezekano wa mvua mingi kunyesha na hivyo kusababisha maafa ya maji. Hapa tunaona mtu aliyevalia sare ya msalaba mwekundu na kijana aliyevalia long'i ya bluu wakimsaidia mwanamke kutoka kwenye maji haya ya mvua.

Hapa kumetokea mkasa wa moto ambao unaonekana ukiteketeza vitu tusivyovijua na katika picha hii tunaona watu wa msalaba mwekundu wakiwa pale ili kusaidia katika uokoaji wa watu na mali mbalimbali.

Picha hii inaonyesha uwezekano wa mkasa wa moto kufanyika. Tunaonyeshwa wazima moto walio kwenye mbio sakafuni kuelekea mahali ili kuweza kusaidia kuzima moto uliotokea.

Hapa kunaonekana eneo ambalo ilitokea mkasa wa moto na huku tunaonyeshwa watu wenye msalaba mwekudu wakiwa katika eneo hili wakisaidia kuopoa majeruhi ama vitu ambavyo vilichomeka.

Katika barabara hii ya vumbi ambapo tunaonyeshwa kundi la watu waliovalia barakoa huku wengine wakiwa katika kushika doria ya kusafisha hayo wakiyazoa na kuyatupa .Wengine wakiwa kwenye mtaro unaopitisha maji wakiondoa uchafu uliomo.

Haya ni matumizi mabya ya msitu ambapo watu wameingilia na kukata miti ovyoovyo. Hapa tunaonyeshwa miti iliyo katika upande w kushoto na kulia imesalia kuwa mirefu na katikati yake kukusalia ardhi iliyo na vumbi na kukauka.

Ni stesheni iliyotengwa kwa ajili ya usafi wa mikono. Tangi nyeusi limeekezwa juu ya vyuma vya rangi ya kijani, chini yake tap na beseni ya rangi ya bluu ambapo maji humwagika wakati mtu anaponawa mikono, kando yake pamewekezwa sabuni ya maji.

Hapa tunaonyeshwa umuhimu wa kuosha mikono na hapa kuna tapu iliyotengenezwa kwa vyuma vinavyong, aa na mikono ya mwanaume anayeweka sabuni kwenye mikono yake kabla ya kunawa kwa maji safi ili kutunza afya muhimu.

Usalama wetu huanza na sisi wenyewe. Tunaweza fanya hivi kwa kuvalia barakoa kama hili iliopo mbele ya kamera hii na Kando yake kukiwa na kijitungi kidogo kilicho na sabuni ya rangi ya bluu ambayo inaashiria kuwa kunawa mikono ni lazima.

Ukulima ni jambo muhimu katika maisha ya binadamu kwa sababu huchagia katika kupata fedha. Hapa tunaonyeshwa mwanaume mmoja ambaye anamiliki shamba la nyanya hapa na anachuma zile ambazo zimeiva vizuri na kuacha zile ambazo hazijaiva.

Ni katika sehemu iliyona ukosefu wa maji. Tunaonyeshwa kijana mwenye hitilafu ya afya amechuchumaa na anabugia maji kupitia kwenye viganja vyake vya mkono bila ata kuzingatia usafi wake.

Katika eneo hili tunaonyeshwa matumizi mabaya ya misitu ambapo miti inakatwa ovyo, ovyo bila kupanda mingine. Mbele ya picha hii tunaonyeshwa kisiki kilichokatwa mti wenye rangi ya kahawia na vilivyobakia ni vijiti vidogo vidogo na matawi ambayo yanaendelea kuoza.

Ni katika chumba cha upasuaji tunaonyeshwa madaktari kadhaa wakiwa wamevalia sare za kijani kibichi na kofia ya kichwani huku wakitazama runinga kuonyesha kwamba wanatazama ile picha ambayo wanashughulikia.

Hapa panaonekana kuwa kwenya maabara maalum ambapo tunaona vyombo vya kisayansi na vya kisasa kama vile, udabuni na pale pana incubator ambapo kuna uwezekano kuwa kuna somo linaloendelea.

Hapa ni katika chumba kimoja cha hospitali, pakiwemo wanaume wawili ambao ni madaktari waliovalia sare za rasmi za hospitalini. Mbele yao kuna mashine ya kupima pressure na kiwango cha okisijeni.

Hapa tunaonyeshwa chombo cha usafirishaji la wagonjwa ambacho ni ambulansi, ambalo imefunguliwa mlango na kando yake imeandikwa, Ambulansi, kwa rangi ya kijani kibichi na kuwekwa msalaba. Juu yake ina taa, zile ambazo huwaka wakati inapita.

Hapa ni katika chumba cha uangaliaji wa macho, ambapo tunaonyeshwa sticker mbili kubwa, ambazo zimechorwa alfabeti kubwa na zingine ndogo. Kuonyesha kwamba, kuna uwezekano mtu huyo kuambiwa asome, ili wajue umbali na uwezo wake wa ukaribu.

Hii ni mashine mojawapo ya zile mashine zinayopatikana hospitalini, hasa hii ni mashine ya kupima kiwango cha oksijeni na pressure ambayo ndiyo magonjwa yanayotatiza wagonjwa wengi sana.

Hapa, tunaonyeshwa mwanamume mmoja, ambaye anatekenya macho, huku akiwa ameshikilia simu mkononi, kuonyesha kwamba kuna jambo linalo msonga kwenye mawazo yake na huku anaonekana kuwa kusukuma miwani yake kwenye paji wake.

Mbele yetu kuna dawa aina ya Tylenol; ambayo ni dawa inayotumika kuweka nguvu ndani mwa binadamu. Inaonekana kuwa dawa ya kisasa ambayo hutumika kwa wale watu ambao hukosa nguvu.

Hii ni aina mojawapo ya dawa za kisasa kwa jina Dexazone dawa hii inatumika kwa wagonjwa ambao wana uvimbe na kuumwa kwa mahali tofautitofauti.

Hii ni mojawapo ya dawa zinazotumika kwa maisha ya sasa. Dawa hii kwa jina Panadol ikiwa imechapishwa kwenye boksi lake lililo na rangi tofauti kama vile rangi ya buluu, nyekundu huku limeandikwa maandishi tofauti.

Mbele yetu tunaonyeshwa dawa aina ya vitamini B5 ambalo kwenye boxi yake kuna rangi nyeupe na chini yake ya bluu kuonyesha kwamba hii ni dawa iliyo ya kisasa.

Hapa tunaonyeshwa dawa ya kisasa ambayo kwa jina inajiita Vitamin E ambayo kwenye boksi lake kuna rangi nyeupe na kwa upande mwingine kuna rangi nyekundu na ambayo imeandikwa maelezo tofauti tofauti.

Hapa tunaonyeshwa kundi la watu. Wawili kati yao wanaonekana kua madaktari wa chanjo. Akina mama nao wametunga laini ili kuwapeleka nao wakapate chanjo. Kuna msichana mdogo ambaye anaekwa dawa kwenye mdomo wake.

Afya bora ni kitu cha muhimu katika maisha ya binadamu. Hapa tunaonyeshwa mwanamke mmoja ambaye anampeleka mwanaye hospitalini, ili akaweze kuangaliwa na daktari wa watoto.

Usalama ni jambo muhimu katika maishani mwetu na hapa tunaonyeshwa jinsi akina mama wanatunza maisha ya wanawao kwa kuwapeleka ili wakapate chanjo. Tunaonyeshwa kuwa msichana mmoja mdogo ambaye amefungua mdomo na ndani mwake kunawekwa dawa aina ya chanjo.

Hapa ni katika kituo kimoja cha watoto ambapo, watoto hao hupewa chanjo na kila mtoto anaonekana akiwa amebebwa na mamake ambapo kuna daktari wa watoto ambaye anawadunga chanjo.

Afya bora ni jambo muhimu, haswa kwa maisha ya binadamu, na hata watoto wachanga. Maonyesho picha ya mtoto mchanga, ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitalini. Anaonekana kushughulikiwa na daktari wa watoto.

Ni katika picha hii ambapo tunaonyeshwa umuhimu wa kutunza mazingira. Kuna kundi moja ambalo linahusika katika usafishaji wa mazingira. Tunapata kina mama, vijana hata mtoto mmoja ambao wanasafisha.

Ni katika chumba hiki cha hospitali ambapo tunaona muuguzi mmoja ambaye anamshughulikia mama anayeonekana kumpata mtoto na kuwa anapewa elimu juu ya huyu mtoto.

Salamu ya kiafya ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu haswa kwa watoto. Hapa tunaonyeshwa mtoto mdogo, ambaye amepelekwa na mzazi wake ili kupewa chanjo inayotumika kuzuia magonjwa mbali mbali kwenye mwili wa mtoto.

Afya bora ni kitu cha muhimu kwa kila binadamu aliye duniani. Hapa tunaonyeshwa dawa moja kwa jina ambayo hudungwa kwa kila mmoja kqenye mkono wa kushoto karibu na kisigudi ili kujikinga na madhara.

Katika chumba hiki, tunaonyeshwa mama mmoja, aliye na mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali, huwezekano kuwa amezaliwa hivi juzi na ambaye anaekwa chini ya ulinzi wa daktari.

Tunaonyeshwa daktari mmoja aliyevalia glavu nyeupe uku akichukua damu ya kutoka kwenye kiganja cha mwanamke mmoja ili kufanya upimaji wa ugonjwa fulani.

Hapa ni kundi la watoto na mwanamke mmoja anayeonekana kuketi kitako kwenye mlango wa nyumba. Anaonekana mwenye furaha huku akiwapa elimu wanafunzi hawa ambao wameketi chini na kumsikiza kwa makini.

Katika stesheni ya kunawa mikono ambapo tunaonyeshwa ndoo nyeupe zilizoezekwa maji huku watu wakiwa wamepanga foleni na wengine kunawa mikono yao kwa sabuni na maji hayo safi.

Huyu naye ni mwanaume ambaye amevalia fulana yenye mikono fupi nyeupe na suruali fupi ambapo anaonekana mwenye uchungu sana na anaonekana akiwa ameketi chini huku akishikilia mguu kuonyesha uchungu anaoupitia.

Tunaonyeshwa nguzo ya chuma yenye rangi ya kijani na iliyo na pete ambapo imeshonelewa wavu wenye rangi tatu; nyekundu, nyeupe na bluu, kuonyesha kuwa waweza kuwa mchezo wa netiboli au mchezo wa vikapu.

Hapa tunaonyeshwa mwanaume mwenye misuli, na ambaye hajavalia shati, ila kinachosikitisha ni kuwa, katika upaji wake wa kulia, ana uvimbe mkubwa ishara tosha kuwa, anashiriki mchezo wa madondi, ambapo alipigwa na mwenzake, na kuumizwa katika hali mbaya sana.

Tunaonyeshwa mti wenye kijani kibichi na wenye majani yaliyokolea kwa afya yawezekana kuwa mti wa matunda au umemea kwenye kichaka hicho pasipo kupandwa.

Hapa tunaonyeshwa mti moja kwa jina, mpapai, ambao umekolea na kunawiri vizuri ukazaa matunda yake ambayo ni mapapai yanayoonekana kuning'inia kutoka kwenye juu ya mti huu.

Hapa tunaonyeshwa mmea uliokolea rangi ya kijani kibichi ambao umemea kati ya mahindi ambayo nayo haijamea vizuri sana, ila mmea wenyewe umemea vizuri kumaanisha imepata rotuba inayofaa kushinda ile mimea ya mahindi.

Tunaonyeshwa mimea mdogo wenye majani ya kijani kibichi, chini yake kuna nyasi zilizofifia. Yawezekana kua mmea huu ni wa kiasili, wa kawaida au ni dawa inayotumika na watu.

Hapa tunaonyeshwa shamba lililo na vitunguu vya majani ya kijani kibichi. Kati yao tunaona vingine vikiwa vimebadilisha rangi na kuwa rangi ya manjano, kuonyesha kwamba rutuba ya shamba hili labda isiwe ya kutosha.

Ni katika bustani moja ambapo tunaonyeshwa mmea mmoja aina ya mhogo ambapo majani yake yamekolea na kupata rangi ya kijani kibichi, na mmea wenyewe unaonekana kuwa na afya nzuri kuonyesha kuwa rutuba ipo mahali hapa.